Tunda la ndizi liko keenye mti wake. Likiwa na rangi ya kijani na bado katika hatua ya kukua. Majani ya mtu huwa ni mabichi na yenye afya. Yakiashiria mazingira mazuri ya kilimo. Mandhari inaonyesha hatua ya ukuaji ya mazao na umuhimu wa kilimo katika uzalishaji wa chakula.

Ng'ombe wamelala ndani ya banda lao ,wakiwa na afya nzuri ,majani mabichi yamewekwa ndani ya mazizi kwa ajili ya malisho, ishara ya malezi bora na mazingira mazuri ya kilimo cha mifugo.

Maziwa yamechujwa kwenye kitambaa maalum ili kutenganisha maji na mazito, yakitengeneza kitu mfano wa jibini au mtindi mzito. Chombo cha chuma kipo pembeni.

Gari kubwa la maziwa limesimama karibu na jengo. Likiwa limeandikwa jina la kiwanda. Mtu mmoja anapakia ndoo mbili za maziwa kwenye pikipiki yake kwa uangalifu. Tukio hili linaonyesha mnyororo wa usambazaji wa mazao ya mifugo. Ambapo maziwa yanakusanywa kutoka mashambani na kusambazwa kwa walaji au viwandani kwa uchakataji.

Mwanamke amevaa fulana ya waridi na kofia, anatoa maelezo kuhusu kifaa cha kupimia maziwa kwa watu waliovaa makoti meupe ya maabara. Wanaume wanasikiliza kwa makini wakijifunza kuhusu usindikazi au uhifadhi wa maziwa kwenye mazingira ya kilimo.

Mashina ya mahindi yamesimama yakiwa yamekauka yakiwa na rangi ya hudhurungi. Udongo unaonekana kuwa mkavu sana ishara ya ukame au ukosefu wa mvua kwa muda mrefu. Mazingira haya yanaonyesha changamoto ya kilimo katika hali ya hewa kavu. Uwezekano wa mavuno kuwa duni ni mkubwa kutokana na hali hii.

Mwanaume ameshikilia ndizi moja iliomenywa mkononi akiwa anatabasamu usoni. Pembeni yake ndizi nyingine mbichi na za kijani zimepangwa vizuri zenye afya na kuvutia. Nyuma yake kuna ukuta uliofunikwa kwa picha. mandhari hii inaonyesha mafanikio katika kilimo cha ndizi.

Mimea ya mahindi imeota vizuri, ikiwa na rangi ya kijani na urefu wa kati. Udongo unaonekana kuwa na unyevu. Hali inayochangia ukuaji bora wa mazao katika eneo hili la kilimo.

Mwanaume amesimama karibu na ng'ombe mkubwa aliye fungwa kwa mnyororo ndani ya banda la kisasa. Amevaa buti jeupe za shambani. Sakafu ina unyevu nyevu ishara ya shughuli za usafi au malisho. Mazingira haya yanahusiana na ufugaji wa kisasa wa ng'ombe wa maziwa.

Migomba mibichi ya kijani imelazwa ardhini kwa mpangilio mzuri. Rangi yake ya kijani inaashiria kuwa haijakomaa. Mandhari inaonyesha shughuli ya kilimo. Mazingira yanavutia na yanaonyesha umuhimu wa mazao haya katika lishe na uchumi wa wakulima.

Ng'ombe wamesimama kwenye malisho ya kijani wakila nyasi kutoka kwenye chombo kilichotengenezwa kwa tairi la gari. Nyuma yao kuna jengo la mabati linaloweza kuwa banda la mifugo. Ufugaji wa aina hii uchangia uzalishaji wa maziwa na nyama huku ukiitaji huduma bora za lishe , malazi na afya kwa wanyama.

Ng'ombe wamesimama safu moja ndani ya banda wakiwa wamefungwa kwa kamba huku vifaa vya kukamulia maziwa vikiwa vimeunganishwa kwenye matiti yao. Mtu aliyevaa koti jeupe na buti ameinama akisimamia shughuli ya ukusanyaji wa maziwa kwenye ndoo. Mazingira ni safi yakidokeza mpangilio wa kisasa wa kilimo cha mifugo.

Shamba lenye mimeaya migomba limeshamiri kwenye udongo. Mtu mmoja amesimama katikati ya mistari ya migomba akichunguza au kueleza jambo. Karibu naye kuna vifaa vya kupimia au kurekodi taarifa ishara ya shughuli za utafiti au mafunzo ya kilimo bora.

Ndizi limewekwa juu ya bao la mbao mweupe, mwonekano wake linaonekana kuwa limekomaa na likotayari kwa matumizi. Mazao ya aina hii hulimwa sana kwa ajili ya lishe, biashara na hutumika pia kutengeneza bidhaa mbalimbali za chakula majumbani.

Mtu ameketi kando ya ng'ombe na anakamua maziwa ndani ya ndoo ya plastiki ya rangi ya samawati . Mazingira yanaashiria eneo la kijijini lenye ardhi kavu na uzito wa miti. Shughuli hii ya sehemu ya kilimo Cha mifugo ambacho hutoa lishe, kimapato na malighafi muhimu kwa familia ya jamii.